Picha inayoonyesha kijana barobaro amevaa kofia, amevaa nguo ya kahawa ambaye anakata ndizi kutoka mahali iliyo, kutoka mti.

Picha tunayoona ni ndizi ambayo imeiva vizuri lakini bado iko kwa shambani hijatakatwa, lakini ikiongoja ikatwe kutumikia. Imevaa color ya manjano kuonyesha imeiva.

Picha tunayoona huku juu ni kijana baro baro anayeuza ndizi ambaye haijaiva iko venye imetoka kwa shambani ikisaidika ikiuzwa na watu.

Mzee amevaa kofia nyeupe, miwani akipiga kicheko kidogo ambaye anatoa mtumbe kutoka mti, ambaye inaonekana kama ni ndizi.

Kulingana na picha ni watu wanaokaa kama wafugaji wakielezewa na daktari wa wanyama jinsi wanavyokuwa wanatumia dawa ama wanaweza saidia wanyama zao.

Huyu ni mama anayeuza ndizi kwa mtaa, ambaye amevaa nguo ya rangi ya kahawa, akiita watu kuuzia ndizi inayotoa harufu nzuri na akiita akisema bei nafuu bei nafuu, ndizi bei nafuu.

Hii ni picha inayo onyesha ndizi ambayo haijaiva, bado iko kwa shambani ikiongoja itolewe.

Mtu na ng'ombe. Mtu anakamua maziwa kutoka ng'ombe akiwa ameeka besheni chini ya ng'ombe na amefunga nyuma miguu za ng'ombe.